Hili ni kapu lililowazi mtu anawezakuona na kubainisha kilicho ndani, kwa ndani kunaonekana kukiwa kuna kitu cheupe hivi kilicho na mfano wa unga.

Hizi ni ndizi zilizo na rangi mbalimbali ,kuna zile za rangi ya njano na nyingine ni za rangi ya khaki , nyuma yake kuna mwanamke aliyevalia shati jekundu na boshori kichwani anaonekana akiwa kwenye shughuli za uzaji.

Kuna mwanaume aliyevalia kofia, shati jeusi, jeansi na viatu vya rangi ya samawati. Ameshikilia mtungi unaoonekana ukimimina kitu cheupe hivi kwenye bakuli ambalo mwanamke amelishikilia.

Mwanaume aliyevalia shati jeupe na huku kaweka nguo iliyo na rangi nyekundu shingoni, anaonekana akikatakata vipande vipande vya shawarma yuko katika shughuli za uuzaji.

Huu ni ufuo wa bahari. Kwenye upande wa mkono wa kushoto kuna nyasi na miti ya minazi. Upande wa kulia kuna vijiti vilivyosimamishwa na nyuma yake kuna mjengo mdogo ulio wazi.

Hawa ni samaki walio na rangi tofauti tofauti. Wana vibango vilivyoandikwa juu yao yakiwa pia vinasomeka tofauti kuna cha sitini na nne, arubaini na nane thelathini na mbili.

Kuna sinia lililowekwa juu ya meza, sinia hiyo imeekwa chakula aina ya mishikaki na kando ya mishikaki hiyo kuna kabeji.

Kuna samaki aina mbalimbali kama vile kamba na mikizi. Wamewekwa juu ya meza. Pembeni kuna mkono wa mwanaume unaoonekana kupanga mafungu samaki hao.

Hizi ni ndoo zilizowekwa aina tofauti tofauti ya samaki. Kuna samaki wadogo na samaki walio wakubwa. Ndoo nyingine zikiwa ya rangi ya waridi na nyingine zikiwa ya rangi ya kijani kibichi.

Huu ni upande wa sokoni unaojihusisha na uuzaji wa samaki, kuna wanawake wanaonekana kuwa ni wafanyi biashara wa samaki wengine wakiwa wameketi na wengine wamesimama wakiwa katika shughuli za uuzaji.

Kuna mwanaume aliye shikilia ganda la ndizi kwenye mkono wake wa kushoto. Mkono wake wa kulia ameshikilia ndizi aliyoshimbua. Mbele yake kuna bakuli la rangi ya samawati na pembeni kuna mkungu mdogo wa ndizi.

Kuna ndege anayeonekana kupeperuka angani. Anga linaonekana lenye rangi ya samawati. Upande wa chini mkono wa kushoto kunaonekana kukiwa na mti ulio na majani membamba.

Huu ni ufuo wa bahari. Inadhihirika kupitia mchanga wenye chembechembe nyembamba na mweupe. Kuna mti ulio na matagai na matawi yanayoning'inia. Mwisho kabisa kuna minazi inaonekana.

Haya ni mabakuli yaliyowekwa samaki tofauti tofauti. Kuna wamama wanaoonekana kuendekeza bishara hii ya uuzaji samaki. Kuna mwanamke mmoja ameketi, na wengine wakiwa wamesimama.

Kuna mkono ulioshikilia kipande cha ndizi kilichokatwa kisha kinaonekana kushambuliwa na kutolewa maganda, upande wa nyum,a kuna maganda ya ndizi na ndizi pia.

Kuna mkono ulioshikilia chakula fulani la upande huu wa mkono wa kulia kuna chakula aina ya shawarma kingine kikiwa kinaning'inia kingine kikiwa tayari kishakatwa.

Hili ni sahani la kauri lenye rangi nyeupe. Ndani yake limewekwa viazi vilivyokaangwa. Vimesheheni rangi ya manjano iliyo koza.

Hivi ni aina ya vyakula, ambavyo vimewekwa juu ya magazeti. Kuna chapati, kuna sambusa za pojo, kuna viazi, vile vile kuna kaimati zilizopakwa sukari,

Hili ni sinia lililowekwa chakula aina ya pilau. Kuna mkono ambao unaonekana kulishikilia ukiwa umevalia saa na mkono mwingine unaonekana umeshikilia kijiko ukichota sehemu ya chakula hicho.

Hili ni duka ambalo linajihusisha na uuzaji wa viungo vya vyakula Kuna vizari nyebamba, vitungu maji, majani chai, kuna mwanaume aliyevalia kofia jeupe na shati jeupe aliyesimama.

Kuna watu watatu, mmoja wao ameketi kitini ana asili ya kizungu. Wawili hao walio na asili ya kiafrika wanaonekana wakishughulika na upishi kwenye jiko.

Mwanaume anayeonekana mwingi wa tabasamu anaonekana akigeuzageuza viazi vilivyochomwa na mahindi ameyatundika kando kando ya viazi hivyo.

Huu ni ufuo wa bahari, nyasi ndogondogo zilizoota zinaonekana na nyuma yake, kunaonekana kuwa na msitu. Dau, limeegeshwa kando kando kwenye nyasi hizo.

Hii ni mishikaki iliyowekwa juu ya magazeti. Juu ya mshikaki hii, kuna vitunguu vilivyo katwa vipande vidogovidogo, tomato na tango.

Kuna mwanamke wa asili ya kiswahili hivi, anaonekana kukata samaki vipande vipande. Mbele yake kuna meza iliyotandazwa samaki pamoja na masahani na vibeseni vidogo.

Huu ni mkungu wa ndizi, majani ya mgomba yanaonekana yakining'inia kwenye mkungu huu na mkungu huu wa ndizi unaonekana ukininginia kutoka kwenye mgomba.

Kuna sahani lenye rangi nyeupe ndani yake limeekwa chakula aina ya mahamri chini ya picha hii kuna nembo ya galaxy A31.

Kuna mama aliye shikilia chane la ndizi. Mbele yake kuna ndizi zimepangwa zilizo na rangi ya manjano. Anaonekana katika harakati za biashara.

Mkono uliovaa saa umeshikilia sahani ya rangi nyeupe, ndani yake kuna chakula aina ya pilau, huku pembeni kukiwa na pilipili, kachumbari na kipande cha ndizi.

Kuna sahani mbili, moja ikiwa imebeba kaimati na nyingine ikiwa imebeba bajia. Hii iliyobeba bajia kuna mkono unaonekana kuishikilia ulio na pete kidoleni kwenye kidole chake cha pete.

Hii ni sehemu ya dukani au sokoni inayohusishwa na uuzaji wa viungo vya vyakula. Kuna majani chai manjano, vitunguu saumu na vingine.

Haya ni masinia yaliyowekwa vyakula tofauti tofauti la kwanza ni la rangi ya waridi nalo limewekwa bhajia la pili limewekwa sambusa linalofuata limewekwa viazi na pembeni kuna mwanamke anaonekana kasimama.

Hii ni mbuga ya wanyama, kuna wanyama wanaonekana ambao ni ndovu. Upande wa mwisho kabisa, msitu ulio na rangi ya kijani kibichi pamoja na anga lililo na rangi ya samawati.

Huyu ni ng'ombe ambaye amefungwa na kunamishwa ili aweze kukamua maziwa. Kuna ndoo inaonekana kuwekwa maziwa hayo yanayokamwa kutoka kwa ng'ombe huyu na mkamaji.

Hili ni zizi la ng'ombe. Limezingirwa kwa ua la vyuma ambavyo vina nafasi. Mtu anaweza kuona kilicho ndani. Kuna ng'ombe upande wa kulia na upande wa kushoto na katikati kuna njia.

Kuna sinia lililo na rangi nyeupe. Ndani yake, kuna chakula aina ya biriani, juu yake kuna rojo la biriani lililo na mchanganyiko wa nyama na viazi. Pembeni, kuna kabeji.

Haya ni masahani matatu na yote yameekwa vyakula. Sahani lakwanza limewekwa biriani juu yake kuna rojo la biriani na yai, sahani ya pili limeekwa sambusa la tatu limeekwa mchuzi na vipande vya nyama na limau.

Kuna sinia lililo na rangi nyekundu. Limewekwa gazeti na juu ya gazeti kuna viazi na bajia. Upande wa mbele kuna bakuli, ndani yake limewekwa viazi na jiko la makaa linaonekana likiwaka.

Hawa ni viboko wawili. Mmoja wao anaonekana akila chakula kwenye jiwe lililowekwa chakula na nyuma yake kiboko anayekula chakula kuna tumbili.

Hili ni sahani lililowekwa juu ya meza. Limewekwa chakula aina ya pilau. Pembeni kuna vipande vidogo vidogo vya limau na upande mwingine ni vipande vidogo vidogo vya tomato na kitunguu.

Haya ni masahani yaliyowekwa juu ya meza yana rangi nyeupe na ndani yake imewekwa vyakula mahamri na kipande cha limau.

Kuna meza na juu ya meza kuna sahani lililowekelewa chakula aina ya biriani. Juu yake kuna rojo la biriani nyama na kiasi inaonekana. Pembeni kuna ndizi na kachumbari.

Kuna sahani lililo na rangi nyeupe na madoadoa ya rangi nyeusi. Ndani yake kumewekwa wali mweupe ukiwa umezingirwa na samaki aina ya kamba, vipande vya limau na tomato .

Kuna sahani iliyo na rangi nyeupe na upa. Ndani ya sahani kuna chakula aina ya pilau. Nyama zikiwa zinaonekana sehemu hii ya juu na mboga mboga.

Haya ni madafu yaliyochongwa na kuwekwa juu ya meza. Nyuma yake kuna mwanamume aliyevalia shati anatazama upande huu wa madafu. Nyuma kuna mti na upande wa mkono kushoto kuna watu wamesimama.

Hii ni mikungu ya ndizi iliyo na rangi ya kijani kibichi yote imejaa ndizi, upande wa kushoto kuna mwanaume anaonekana kuipanga mikungu hii kwenye minada.

Hizi ni sahani zilizo na rangi nyeupe. Sahani moja wapo imewekwa samaki na kipande cha limau. Ingine zimewekwa kachumbari na wali mweupe. Pembeni kuna chupa ya soda.

Huu ni ufuo wa bahari, ardhi iliyona mchanga wenye changarawe nyembamba unaonekana ukiwa chini ya mmea unaotambaa kama nyasi hivi.

Haya ni masahani yaliyowekwa na vyakula. Sahani la kwanza limewekwa samaki, kachumbari na vibanzi. La pili imewekwa mchuzi wa manjano na vipande vya nyama.

Huyu ni mama, anayejihusisha na shughuli za ukulima, Mkungu wa ndizi, unaonekana ukining'inia kwenye mgomba. Huku mama huyu akionekana kushikilia mkungu huu.

Kuna masinia matatu iliyo juu ya nguo inayoitwa kitenge. Mojawapo ya sinia hilo, lina chakula aina ya biriani juu yake kuna rojo la biriani na yai. Siniani ingine inaonekana likiwa na wali, maharagwe na mboga.

Huu ni ufuo wa bahari upande wa mkono wa kushoto kuna na sehemu iliyo inuka juu kidogo mbele yake kuna nyumba iliyo na paa la makuti na mbele ya nyumba hizo kuna minazi.

Hili ni sahani la rangi nyeupe na limewekwa mahamri, nyuma yake kuna bakuli la rangi ya samawati limewekwa mbaazi na kijiko kinaonekana upande huu wa juu.

Huu ni ufuo wa bahari. Mchanga wenye rangi nyeupe ulio na changarawe nyembamba unaonekana. Pande ule wa mbele kuna miti aina ya mnazi.

Kuna sinia, lililowekwa vyakula tofauti tofauti, chapati, mahamri, viazi, sambusa na bakuli ambalo ndani yake lina maharagwe ya nazi.

Kuna sahani lililo na rangi ya manjano ndani yake kuna viazi karai kababu na mkwaju. Kando kuna bakuli lililo na kachumbari.

Hili ni duka linalouzwa samaki kuna mwanaume aliyevalia shati jekundu anaonekana akiwakagua samaki nyuma yake kuna mwanaume aliyeketi kwenye mojawapo ya vikuta vilivyo kwenye sehemu hii.

Hii ni sahani iliyowekwa chakula aina ya biriani pamoja na rojo la biriani lenye nyama na viazi. Pembeni, kuna kipande cha kitunguu, majani ya dania, na parachichi.

Mwanamke aliyesimama huku mkono wake wa kulia ukiwa juu ya kasha huku mkono wake wa kushoto ukiwa umeshikilia mkungu wa ndizi. Mbele yake kuna mikungu mingine ya ndizi na nyuma yake kuna migomba.

Hii ni sehemu ya maji inayojulikana kama ziwa. Kuna miti mbalimbali ambayo imemea kwenye sehemu hii. Mojawapo ikiwa ni mikangaga na miduga.

Haya ni mabakuli iliyowekwa viungo vya vyakula, kila bakuli ina kibango kilicho na maandishi yanayoonyesha ni aina gani ya kiongo cha chakula kilichowekwa kwenye bakuli hilo.

Kuna vyakula aina aina vilivyowekwa juu ya meza. Mishikaki, chapati, viazi. Nyuma kuna wanawake na wanaume, wanaonekana kusemezana kuhusiana na biashara hii.

Kuna mwanaume aliyevalia kofia ya rangi nyeupe na koti la rangi nyeupe. Mkononi kashika mtungi, anaonekana kumimina maziwa kwenye kichungi ili kuchuja uchafu ulio kwenye maziwa.

Kuna mwanamke aliye valia kilemba kichwani na kuketi kitini mkononi kijiko kilicho beba chakula kutoka kwa karai ndani ya karai kuna chakula kina tokota.

Kuna birika ambalo linaonekana likimimina chai kwenye vikombe vidogo vidogo hivi. Kuna mwanaume aliyesimama anayeonekana akitekeleza shughuli hii ya umiminaji wa kahawa hii au chai kwenye vikombe hivi.

Hii ni mishikaki yenye rangi tofauti tofauti, kuna mishikaki ya rangi ya manjano na mingine ni ya rangi ya nyekundu. Nyuma yake kuna bakuli lililo la samawati na kachumbnari.

Kuna nyumba mbili zilizo na paa la makuti. Chini ni udongo na mtonge. Mwanaume aliyevalia shati la rangi ya samawati na kaptula nyeusi anaonekana akielekea upande huu wa nyumba hizi mbili.

Kuna wamama wawili wanaonekana wamevalia vilemba vichwani, watatu wamevalia nguo za manjano na wawili nguo za rangi ya samawati, wengine wameketi na wengine wamesimama huku wanaonekana wakisemezana.

Hili ni shamba na linaendekeza kilimo cha ndizi. Kuna migomba iliyo mikinda na mingine ikiwa mikomavu. Ile iliyo komavu tayari imeshazaa mikungu ya ndizi.

Hivi, ni viungo tofauti tofauti vya kuundia vyakula. Vingine vimewekwa kwenye ndoo nyeupe na vipo vilivyowekwa kwenye mikebe. Kuna dawa ya pilau na manjano.

Madafu mawili yaliyokatwa upande huu wa juu yapo wazi kiasi yakwamba mtu anaweza ona kilicho ndani. Upande wa nyuma unaonekana ni baharini hivyo basi hapa ni ufuo wa bahari.

Hili ni sinia lililowekwa chakula aina ya biriani, juu yake kuna rojo la biriani, kando kuna mchuzi wa rangi ya manjano.

Hii ni migomba. Mengine yakiwa mikinda, mengine yakiwa mikomavu. Chini yake kuna nyasi. Ile iliyomikomavu tayari ishazaa mikungu ya ndizi.

Huu ni ufuo wa bahari. Kuna nyasi na tairi limelazwa karibu na nyasi. Upande wa mkono wa kulia, kuna minazi na mjengo ulio na rangi nyeupe, na paa mabamba.

Hili ni zizi na ng'ombe walio mahali hapa wengi wao wanaonekana walio rangi nyeupe. Kuna mwanamke alishikilia pipe ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi. Inaonekana kuielekeza kwenye ng'ombe aliyekaribu naye.

Hili ni sinia lililo na rangi nyeupe. Ndani ya hii limewekwa chakula mbalimbali, kuna mishikaki, kuna chapati, kuna viazi na limau.

Kuna meza iliyo na drawer chini yake. Juu yake kuna samaki waliotandazwa. Samaki hawa ni wa rangi mbalimbali. Kuna wa rangi ya oringi na rangi nyeusi. Juu ya samaki hawa kuna glopu zinazowaka.

Kuna sahani la rangi nyeupe ,ndani ya sahani hilo kuna chakula aina ya biriani na ju ya biriani kuna rojo la biriani kando kuna kachumbari, kando ya sahani hilo kuna chupa ya soda na vijiko.

Hii ni mishikaki iliyona rangi tofauti tofauti kunayo iliyo na rangi ya manjano, mingine ikiwa na rangi ya nyekundu. Mishikaki hii ni ya nyama mbali mbali kama vile pweza na samaki wengine.

Haya ni makontena ya vyakula. Vimebeba vyakula aina aina kama vile chapati, mahamri viazi. Na kontena moja linaonekana lilikuwa limebeba mbogamboga na vipande vya malimau.

Kuna mabakuli yaliyo na rangi ya manjano na rangi ya samawati yote yamewekwa samaki aina aina kama vile kamba na simsim mwanamke mmoja ameketi aliyevalia shati la rangi nyekundu na leso.

Huu ni mkondo wa bahari, kuna mchanga na juu ya mchanga huu kuna gongo ambalo limelalwa. Mbele ya mkondo huu wa bahari wa maji kuna msitu.

Huyu ni mnyama aina ya kobe anaonekana akiwa katika hali ya matembezi. Pembezoni mwake kuna kivuli chake kilicho na rangi nyeusi kinachoambatana naye katika mwendo wake.

Hili ni sahani lenye rangi nyeupe ambalo limewekwa vyakula kuna wali mweupe, mchuzi wa viazi na samaki aliyekaangwa.

Huu ni mkungu wa ndizi ulioshikamanishwa na mgomba. Umezingirwa na majani ya mgomba iliyo na rangi ya kijani kibichi.

Hii ni mbuga ya wanyama. Hawa ni wanyamapori aina ya ndovu. Wanaonekana wakilisha pamoja na watoto wao. Mbele kunaonekana kuna msitu.

Huu ni ufuo wa bahari. Upande wa mkono wa kulia kuna nyasi, ardhi iliyo na mchanga mweupe, miti aina ya mnazi. Kuna jengo ulio wazi na sehemu yake ya juu imepakwa rangi nyeupe iliyo na maandishi.

Kuna wanaume wawili wanaonekana wamesimama. Katikati yao kuna pikipiki. Vile vile kuna mitungi inayotumika kuweka maziwa. Wanaume hawa wawili wanaonekana wakiwa katika shughuli za kufanya biashara ya maziwa.

kuna mkono uliiyo valishwa saa na kuchorwa nembo au tatoo, unaonekana una asili ya kizungu umeshikilia dafu ulililokatwa na aliyelishikilia yu ndani ya gari.

Kuna sahani na bakuli. Sahani hili limewekwa mahamri matatu. Bakuli likiwa limewekwa mbaazi zilizomwagiliwa tui zito la juujuu.

Hili ni shamba linalotumika kwenye upanzi wa migomba. Kuna migomba mikinda na mingine ni mikomavu.

Hivi ni viungo mbalimbali vya vyakula, inayowekwa kwenye ndoo tofauti tofauti, kuna manjano, kuna dawa ya pilau na majani chai.

Haya ni masahani yaliyowekwa chakula mbalimbali. Masahani mawili wanaonekana kuwekwa birihani iliyo nyunyuziwa lolo la birihani juu yake. Masahani mawili yakionekana kuwekwa mchuzi, na sahani mbili zingine zikionekana kuwekwa chapati.

Mkono unaonekana kushikilia dafu. vidole vyake, yaani cha gumba na cha shahada vyote vimevikwa pete. Dafu limekatwa na ndani yake limetiwa mrija.

Hivi ni vyakula mbalimbali ambavyo vimewekwa mahali pamoja. Mahamri, bajia, samosa za pojo, papuri na sausage .

Kuna samaki alio wekwa kwenye sakafu ya rangi ya samawati kunao mama wawili mmoja akiwa ameinama huku mwengine akiwa ameketi wanaonekana wanupanga mafungu samaki hao.

Hivi ni viungo vya vyakula. Kuna aina tofauti tofauti ambavyo vimewekwa kwenye mikebe. Kuna pilau, kuna bizari nyembamba na manjano.

Hili ni sinia lililowekwa vyakula mbalimbali. Kuna aina ya samaki anayeitwa kaa amewekwa kwenye simu ya hili. Kuna vipande vidogovidogo vya limau, mchuzi na mboga mboga.

Hili ni sahani la rangi nyeupe, ndani yake limewekwa viazi. Pembeni kuna kabegi iliyokatwakatwa pamoja na ukwaju.

Hili ni sahani lililowekwa juu ya meza. Sahani hilo limewekwa chakula aina ya biriani, juu yake kuna rojo la biriani, pembeni kuna ndizi na yai lililochambuliwa.

Haya ni mabakuli yanayo tumiwa kuweka chakula. Kuna vyakula mbali mbali ambavyo vimewekwa kwenye mabakuli haya. Kuna pilau ,kuna bajia kuna sambusa. Vile vile, kuna watu ambao wamekaa wakiwa kwenye shughuli za ulaji wa chakula hicho.

Haya ni masahani yaliyowekwa chakula. Kunao uliowekwa ndizi za kuchemshwa na kunyunyuziwa tui. Sahani jingine inaonekana lina kipande cha limau, lingine ni pilau na mchuzi.

Hivi ni vyemba tofauti tofauti vya samaki, kuna kamba. Upande ule wa nyuma kuna vibakuli vilivyo na nafasi vyenye rangi nyekundu na kijani kibichi.

Hizi ni teo zilizo na rangi ya kijani kibichi upande huu wa juu. Ndani yake zimewekwa aina tofauti tofauti ya samaki kama vile kamba na samaki wengine. Juu ya uteo ulio na kamba kuna karatasi ya nailoni.

Kuna mwanaume aliyevalia kofia ya walai , shati la rangi ya waridi na suruali ndefu. Ameketi kwenye sanduku la tomato huku anaonekana akiwa anauza madafu.

Haya ni masahani yaliyowekwa vyakula mbalimbali. Kuna chipsi zilizowekwa pamoja na samaki na kuchanganywa na kachumbari. Kuna bakuli lililowekwa mchuzi peke yake, bakuli lingine limewekwa chipsi pamoja na nyama, na lingine likiwa limewekwa chapati.

Kuna sinia lililowekwa vyakula tofauti tofauti, kama vile samaki aina ya kaa. Kuna tomato zilizo katwa vipande vipande, na chipsi zilizowekwa kwenye karatasi.

Kuna mwanamke aliyevalia mavazi ya rangi ya zambarau na rangi nyekundu, huku ameketia ndoo iliyo na rangi nyeupe. Mbele yake kuna meza iliyotandazwa samaki.

Kuna samaki uliopangwa juu ya meza, nyuma yake kuna mwanaume aliyevalia shati la rangi ya manjano, kichwani ana nywele za mvi, juu yake kuna taa zina ning'inia.

Kuna mkono unaonekana kushikilia kilele cha mkungu wa ndizi, ulio na ndizi za rangi ya manjano upande wa juu na chini na za katikati zikiwa za rangi ya kijani kibichi.

Hili ni bakuli lililo na rangi nyeupe limewekwa chakula ndani yake aina ya pilau. Viazi na nyama ni dhahiri zinaonekana. Nyuma yake kuna jani la mti linaning'inia.

Haya ni madafu iliyo na rangi tofauti tofauti. Kunayo yaliyo na rangi ya kijani kibichi. Mengine yanaonekana yana rangi ya manjano. Mengine yana mirija juu yake. Mengine yameekwa vijiko na uma.

Kuna karai iliowekwa bidhaa moja wapo ya muhogo inayoitwa kachiri. Nyuma yake kuna bandari la unga, chupa na kigeleni cha mafuta.

Samaki wamepangwa mezani. Kuna wanawake watatu wanaonekana wakiwa kwenye shughuli hizi za upangaji wa samaki hawa. Mmoja wa wamama hao amejifunga kilemba kichwani, mwingine akionekana amevalia kitenge.

Kuna viazi, kuna sambusa, kuna kaimati, kuna chapati. Nyuma yake kuna mwanaume aliyevalia pete, saa mkononi na shati jekundu lililoandikwa Sup.

Kuna sahani za rangi nyeupe vyakula vya rangi tofauti tofauti sambusa, bajia, viazi vile vile kuna bakuli lililoekwa mchuzi na vibakuli vidogo vilivyoekwa ukwaju.

Kuna mwanamke aliyeshikilia mkungu wa ndizi, mbele yake kuna kikapu kilicho na rangi ya madoadoa ya samawati, na 𝑛𝑦𝑒𝑢𝑝𝑒 nyuma yake kuna mikunga ya ndizi na kuna watu walio kwenye shughuli ya kukatakata ndizi.

Hili ni sahani la rangi nyeupe. Limewekwa chakula aina ya wali mweupe. Juu yake kuna mchuzi mzito wa samaki na ndani yake kumewekwa kijiko kilicho na mpini mweusi.

Kuna mti ulio na pande mbili juu yake kuna nyoka amejipinda nyuma yake kuna nyumba iliyo na ukuta wa rangi ya kijani kibichi na paa la mapamba, nyuma kuna dirisha lenye waya.

Hili ni sinia lililowekwa chakula aina ya biriani, juu ya chakula hicho kuna mchuzi mzito unaofamika kama rojo la biriani. Pembeni kuna kachumbari. Nyuma ya sinia hilo kuna sahani la chips na nyuma yake kuna chupa mbili za soda.